Mtu mmoja anaonekana akisalimiana kwa furaha, na kupewa funguo wa gari jipya. Watu wachache wamesimama karibu wakishuhudia tukio hilo la kukabidhi gari.

Bango hili lina rangi ya kuvutia kwa bluu na nyeupe na limeandikwa kwa herufi kubwa protect your home with domestic home insurance Anzio Insurance Agency. Kuna picha ya nyuma nzuri yenye paa la rangi nyekundu na chini yake kuna maelezo mafupi kuhusu madhara yanayofunikwa kwa moto, wizi, mafuriko na ajali za nyumba.

Mkono wa mtu umeinuliwa ukibeba noti mbili za pesa za Kenya, moja ya elfu moja na nyingine ya shilingi hamsini. Noti hizi zimekunjwa kidogo au kushikiliwa kwa vidole zikiwa mpya au zilizotumika, lakini maandishi na rangi zake bora zinaonekana vizuri.

Bango la matangazo limeandikwa kwa maneno yafuatayo: Life Insurance, your future protected .kichwa hiki, kiko juu ya bango kwa maandishi makubwa ya kuvutia, yasizidiza usalama wa baadaye wa mtu binafsi au familia, chini ya kichwa hicho kuna orodha ya aina mbalimbali zinazotolewa.

Magari ya kifahari yameegeshwa katika eneo ya kuvutia lenye mandhari safi na ya kupendeza. Magari hayo ni ya kisasa na rangi mbalimbali kama nyeupe, nyeusi na fedha yakiwa yameshikwa na mwanga wa jua unaong'arisha kwa uzuri.

Magari ya kifahari yameegeshwa kwa mpangilio kwenye uwanja mkubwa ulio wazi. Magari hayo ni ya rangi na miundo tofauti yakiwa yamepolishiwa na kung'aa chini ya mwangaza wa jua.

Bango hili lina rangi angavu na picha ya mtu akitumia simu ya mkononi kwa tabasamu akiashiria urahisi wa kupata bima kwa ajili ya kijiditali. Maandishi hayo yanasisitiza kuwa mtu anaweza kupata bima kwa haraka na kwa urahisi bila kutoka nyumbani.

Hili ni duka la Kieni Dairy Products Limited, ikiwa limepambwa kwa maandishi yanayoonyesha jina la kampuni iyo kwa uwazi. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za maziwa kama maziwa ya kunywa, mtindi, siagi na jibini. Zote zimepangwa kwa friji na rafu kwa usafi na mpangilio mzuri.

Katika bango hili kuna picha ya mama, baba na watoto wawili wakifurahia pamoja wakila chakula mezani ,wote wanaonekana na furaha wakiwa katika mezani safi na ya upendo wa kikamilia .Maandishi haya yanahamazisha watu kulinda familia zao kupitia bima ya CCI Family Medsure .

Bango la viwango vya ubadilishaji wa fedha likiwa limebandikwa kwenye ukuta au dirisha la duka la kubadilisha fedha. Bango hilo linaorodhesha sarufi mbalimbali kama Dola ya Marekani, Euro, Poundi na shilingi ya Kenya zikiwa na bei ya kununua na kuuza zilizoandikwa kwa tarakimu kubwa na wazi.

Huu ni msururu wa magari ya kifahari yameegeshwa kwenye maegesho ya kisasa. Yakiwa Mercedes Benz, Audi , Subaru, Lexus na Toyota V8. Magari haya yana rangi mbalimbali angavu, matairi makubwa na miundo ya kuvutia inayoonyesha thamani na ubora wa hali ya juu.

Bango hili limewekwa sehemu inayoonekana wazi kama kwenye ukuta wa jengo au kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Rangi za bango ni angavu na zenye kuvutia macho likiwa na picha ya daktari au gari la huduma za afya. Ujumbe wake unaonyesha kuwa AAR Insurance inatoa huduma za afya moja kwa moja nyumbani kwa wateja wao.

Magari mengi yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo kubwa, linaonekana kuwa la kifahari au la kiofisi. Magari hayo ni ya aina mbalimbali yakiwemo magari ya kifahari, magari madogo ya binafsi na baadhi ya magari ya huduma kama vile taxi au magari ya kampuni.

Bango hilo limewekwa mahali pa wazi kama barabara au kwenye jengo la ofisi likiwa na rangi angavu na nembo ya kampuni ya Madison. Lengo lake ni kuhamasisha wananchi kuchukua bima kwa haraka hasa kwa huduma za dharura au ulinzi wa mali na afya.

Gari la kifahari rangi ya nyeusi aina ya toyota land cruiser tx limeegezwa karibu na geti la jumba au jengo la kifahari. Gari hilo lina muonekano wa kuvutia limepolishwa na kung'aa chini ya mwanga wa jua likiwa na vioo vya giza na mtahiri mkubwa ya ani ya juu.

Lori kubwa maalum limebeba magari kadhaa yaliyopangwa kwa ustadi kwenye gari la kubebea magari. Magari hayo ni mpya yakiwa safi na yenye rangi mbalimbali kama nyeupe, blue na kijani yakiwa yamefungwa vizuri kwa nyaya au vipande vya chuma kuhakikisha usalama wakati wa usafirishaji.

Magari mengi yameegeshwa kwenye kiwanja chenye nyasi. Sehemu iliyo wazi na isiyo rasmi kama maegesho ya barabara kuu. Magari hayo ni aina ya rangi mbalimbali. Baadhi ni magari madogo ya binafsi mengine ni magari ya huduma au ya familia.

Wanaume wawili na dada mmoja wamesimama pamoja wakiangalia simu kwa pamoja huku wakitabasamu kwa furaha. Wamevaa mavazi nadhifu na ya kisasa wakionekana wamejibamba vizuri kana kwamba wako kwenye hafla au tukio rasmi.

Watu wamesimama mbele ya Mt Kenya milk depot , wengine wakiwa kwenye laini wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wameshika mitungi au vyumba vya kubebea maziwa. Hapo jengo la nembo au bango linaonyesha vizuri kwa kuuzaji wa maziwa hapa.

Mama akiwa kwenye kibanda kidogo akiuza samaki wengi waliokaangwa. Samaki wamepangwa vizuri na sinia, wengine bado wakiendelea kukaangwa kwenye sufuria kubwa inayotoa harufu tamu ya kukaanga.

Bango hili lina rangi angavu na picha ya familia au wahuduma wa afya likiwa limebandikwa kwenye ukuta wa hospitali, barabara au kituo cha huduma. Maandishi haya yanasisitiza umuhimu wa kuwa na bima bora ya matibabu inayotoa huduma za kiafya kwa gharama nafuu.

Kibanda kidogo kikiwa kimepangwa vizuri kikiuza viazi na ndizi. Viazi vimewekwa kwa mfungo kwenye vikapu au magunia madogo vikiwa safi na tayari kuuzwa. Ndizi nyingi zikiwa mbichi na kijani zimepangwa kwa vichana juu ya meza au zimeangizwa kwa kuuzwa.

Magari mengi yakiwa yameegeshwa kwenye bandari yamepangika kwa safu nadhifu kwenye eneo kubwa la wazi. Magari hayo ni ya aina mbalimbali yakiwemo madogo malori na SUV, baadhi yao mpya kabisa.

Mtu mmoja amesimama mbele ya dairy milk bar ,sehemu inayouzwa au kuonyeshwa bidhaa za maziwa kama vile maziwa fresh, yoghurt na bidhaa za cardberry dairy milk .Mtu huyu amejishikilia mkono mbele yake huenda kwenye kiuno au mikono ikiwa imejikunja kwa utulivu, akiangalia ndani au akiangalia kuhudumiwa.

Magari matatu ya rangi nyeupe, yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la maegesho. Kila gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na ni ya kisasa, yakiwa yameegeshwa karibu na jengo kubwa.

Bango hili limewekwa mahali pa wazi kama barabarani, kituo cha magari au nje ya jengo la huduma za afya likiwa na rangi angavu kama blue , nyekundu au kijani ili kuvutia macho ya wapita njia. Lengo la bango hili ni kuhamasisha wananchi kuhusu huduma ya bima ya ajali binafsi.

Bango hili limewekwa eneo linaloonekana vizuri kama ukuta, hospitali, jengo la huduma au kando ya barabara. Rangi za bango hii za vutia, zenye picha ya mama mjamzito mwenye tabasamu au familia yenye furaha. Maandishi yanaeleza kuwa huduma ya bima ya uzazi kutoka Jubilee ni nafuu kwa kila bajeti.

Chumba hiki kikubwa cha karakana ambapo mabasi yanatengenezwa. Ndani kuna mabasi ya aina mbalimbali, mengine yakiwa bado katika hatua za awali za uundaji, bila rangi wala vioo, huku wengine yakiwa karibu kukamilika.

Karatasi hii ina nembo rasmi ya NTSA juu kabisa, pamoja na tarehe, jina la mteja, na nambari ya kumbukumbu ya malipo. Pia imeorodhesha huduma zilizotozwa, kama vile usajili wa gari, ukaguzi wa magari, leseni ya udereva, au ada ya bodaboda.

Magari ya kifahari yameegeshwa, eneo la maegesho, lililojengwa chini ya jengo. Magari hayo ni ya aina mbalimbali za kisasa kama vile SUV, Sedans za kifahari na magari ya biashara ya hali ya juu .

Hili ni gari ndogo ya rangi nyeupe, ikiwa na nambari ya usajili ya KDH, likiwa barabarani. Gari hili lina mwonekano wa kisasa, huenda ni aina ya Toyota Noah, Voxy au Fagon ndogo ya abiria au biashara.

Maandishi haya yanahamasisha wananchi kutumia simu zao kuthibitisha uhalali wa cheti cha bima kwa kutumia njia rahisi ya USSD . Hali hii inaonyesha juhudi za kuimarisha wazi usalama na wateja na kupambana na bima feki nchini.

Cheti hiki kimechapishwa kwa karatasi rasmi yenye nembo ya KRA na maandihi yanayoeleza kuwa, mumiliki ameruhusiwa kisheria kufanya biashara ya bidhaa zinazotozwa ushuru kwa bidhaa maalum.

Magari ya kifahari yenye rangi nyeupe yakiwa yameegeshwa kwenye mpangilio mzuri. Magari haya yana miundo ya kisasa kama vile Mercedes Benz, Range Rover, BMW na Lexus. Yanaonekana yakiwa safi , yaking'aa na mwonekano wa kuvutia na ya hali ya juu. Mazingira ya maegesho ni salama na yenye nafasi ya kutosha.

Naona noti za elfu moja, mia tano, na mia mbili zikiwa mezani, noti hizi zimepangwa kwa safu tofauti kulingana na thamani yake, baadhi ya noti zinaonekana mpya huku, zingine zikiwa tayari zimetumika, kuna uwepo wa mtu anaendelea kuzipanga na kuhesabu kwa uangalifu mkubwa.

Panda iki, kina aina nyingi za matunda ya kuuza, tunda yaliyopo ni kama vile maembe, mapera, machungwa, ndizi, matikitiki na zabibu, imepangwa kwa mpangilio mzuri, mnaovutia wateja, huku kila aina ya tunda ikiwa sehemu yake.

Mtu amebeba simu na pesa akiwa amesimama mbele ya duka la M-Pesa, ana onekana akijiandaa kufanya muamala wa kifedha kama kutumia au kutoa pesa, duka la M-Pesa limeandikwa kwa rangi ya kijani, na nembo rasmi. Likiwa na maelezo ya huduma mbalimbali kama kutuma na kutoa pesa.

Beli za nguo zimefungwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri. Kila beli imefungwa kwa mfuko wa plastiki au gunia wa kufungwa kwa kamba kwa imara. Beli hizo zimepangwa juu kwa juu au kando kwa kando mahali pamoja. Tayari kusafirishwa au kuuzwa.

Wazee wawili wamekaa kando ya duka. Wameketi kwa utulivu, huku wakizungumza kwa sauti ya chini. Wamevaa mavazi ya kawaida, na wanekana wametulia bila haraka yoyote. Hakuna kitu walichoshika mikononi na hawana dalili za wasiwasi.

Magari mengi yamegeshwa kwenye jiji, yakijaza sehemu mbalimbali za maegesho na kando ya barabara. Magari hayo ni ya aina na rangi tofauti, yakiwemo madogo, mabasi madogo, na magari ya kifahari.

Hii ni duka la Mpesa ama ko ndani kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Duka limeandikwa kwa rangi ya kijani na nembo la MPESA ikionekana vizuri. Ndani ,kando ni huduma za kifedha. Kuna bidhaa kama kama sabuni, sukari, unga mafuta ya kupika, biskuti na vinywaji laini.

Magari ya kifahari yameegeshwa uwanjani, karibu na miti. Magari hayo ni ya aina mbalimbali kama Range Rover Mercedes-Benz na Lexus yakiwa safi, na yananaa kwa... mwonekana wa kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri chini ya kivuli, cha miti ya kulindwa dhidi ya jua kali.

Watu wanachagua nguo za kununua katika eneo la biashara. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye mabati wima na baadhi zimeekwa mezani. Watu wanaangalia kwa makini wakigeuza kwa kuangalia rangi, ukubwa na ubora wa nguo hizo.

Gari aina ya pickup imesimamishwa kwa uwanja karibu na miti. Gari hilo linaonekana likiwa limeegeshwa kwa utulivu, huku eneo linalozunguka likiwa wazi na lenye kivuli cha miti.

Matikiti mengi yakiwa yamepangwa kibandani tayari kuuzwa. Matikiti hayo ni makubwa mengine ya wastani yakiwa na rangi ya kijani na mistari ya kijani kibichi. Baadhi yamekatwa kuonyeshwa ndani rangi ya nyekundu.

Magari mengi ya kifahari yameegeshwa eneo moja kwa mpangilio mzuri. Miongoni mwa magari hayo ni aina mbalimbali kama Range Rover, Mercedes Benz, Lexus na BMW. Magari haya yana rangi na miundo ya kuvutia yakionyesha hadhi ya wamiliki wake.

Hili ni duka lenye michongo mbalimbali ya wanyama wengi wa kuuza, michongo hiyo imetengenezwa kwa mbao, jiwe, na baadhi kwa udongo, ikiwakilisha wanyama kwa simba, tembo, twiga, punda milia na faru.